Wanaume wawili wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, daftari, kalamu pamoja na kitabu ambacho ni biblia, wakiwa wanakisoma kwa pamoja kwa utulivu mkubwa ili waweze kupata mafunzo zaidi kupitia kitabu hicho.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwenye kiti, huku mbele yao kukiwa na mashine ya kushonea nguo, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kushona nguo, kwa kutumia vitambaa mbalimbali vilivyokatwa.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa mduara ndani ya chumba maalumu, wakionekana kuwa wapo katika majadiliano ya jambo fulani, wakishirikiana kwa pamoja ili kuweza kupata mawazo mbalimbali yatakayowasaidia kujadili vitu kwa pamoja na kuja na njia mbadala za kukabiliana na changamoto zinazowasibu.

Vijana wanne, wamesimama katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri. Huku mezani kukiwa na vifaa vya umeme pamoja na kompyuta mpakato. Wakiwa wameshikilia nyanya na moja ya vifaa hivyo, wakionyesha kwa vitendo namna ya kuunganisha vifaa hivyo.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Wakiwa wanajisomea kwa utulivu ili waweze kupata mafunzo ya kutosha kwa yale ambayo wanafundishwa darasani.

Watu wazima wakiwa wamesimama mbele ya chumba maalum, huku mkononi wakiwa wameshikilia vyeti vya kuhitimu ambavyo wamepewa baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani huku wakiwa katika mazungumzo ya pamoja , mwanaume mmoja akiwa amesimama katikati akiwa anachangia mada katika mazungumzo hayo ili na wenzake waweze kumsikiliza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani, huku wengine wakiwa wamevalia mashati meupe na masweta ya bluu ,wakiwa makini kuandika kwenye madaftari na kunukuu mambo mbalimbali ambayo wamefundishwa darasani hapo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama ubaoni ambapo kuna maandishi mbalimbali yameandikwa kwa chaki, akiwa anasoma kwa furaha. Hii ikionyesha kuwa ni darasa ambalo elimu ya watu wazima ambao wanataka kujifunza kusoma na kuandika.

Kundi la watu wa rika tofauti, wakiwa wameketi katika eneo la wazi juu ya mkeka, huku mkononi wameshika vitabu mbalimbali. Wanamsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele, ambaye anawafundisha kupitia karatasi zilizobandikwa ukutani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, wakiwa wameketi kwa mpangilio maalumu kuashiria kuwa wanafanya mtihani wao wa kujipima; darasa likiwa na utulivu wa kutosha, hakuna mazungumzo kati yao.

Wanawake watatu wakiwa ndani ya jengo maalumu, wakiwa wanasikiliza kwa makini huku masikioni wakiwa na barakoa. Mezani kuna vitabu pamoja na madaftari, wakiwa wanachukua nukuu kwa kile ambacho kinafundishwa.

Katika eneo la wazi kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi chini katika sehemu yenye kivuli wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama katikati yao ambaye anatoa mafunzo kwa watu hao, yatakayowasaidia kuishi vizuri kwenye jamii.

Wanafunzi wa rika tofauti, wakiwa darasani. Wakiwa wanaandika kwenye madaftari, mambo mbalimbali, ambao wamejifunza darasani hapo, ikiashiria kuwa ni sehemu ambapo, elimu na mafunzo ya watu wazima yanatolewa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani kwa utulivu. Huku kila mmoja akiwa makini na karatasi aliyopewa, wakionekana kuwa wapo katika chumba cha mtihani ambapo kila mmoja anafanya mtihani huo kwa utulivu.

Kundi la watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti nje ya nyumba, eneo lenye uwazi wa kutosha wakiwa katika majadiliano ikionekana ni kikao cha muda mfupi, huku wakiwa wameshika madaftari mkononi ambayo yanawasaidia kunukuu na kusoma.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kitabu wakiwa na nyuso za furaha, wakionekana kufuatilia mafunzo yanayotolewa kwa kutumia kompyuta na teknolojia hiyo.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu ambapo kompyuta zimepangwa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanajifunza kwa kupitia kompyuta hizo huku mwanamke mmoja akiwa pembeni akimwelekeza jinsi ya kutumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujifunza.

Kundi la watu limeketi ndani ya chumba maalumu, wakitazama kwa makini kompyuta iliyopo mezani. Wakiunganisha mafunzo ya vitendo na maelezo ya mwalimu ili kuongeza uelewa wao na kufanya kazi kwa weledi.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia kompyuta hizo na kusoma kwa kutumia mtandao na teknolojia, wakiwa makini ili waweze kuelewa zaidi na kupata maarifa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya chumba cha kujifunzia. Huku kila mmoja akinukuu kwenye daftari lake yale wanayofundishwa wakiwa darasani. Darasa hili linatumiwa na watu wazima ambao wanahitaji mafunzo ya ziada.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile: kompyuta mpakato, vitabu, karatasi, pamoja na kalamu. Watu wawili wakiwa wanaelekezana kwa kutumia kompyuta, ili waweze kusoma na kujifunza kupitia teknolojia.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani wakijisomea, huku wakiwa tayari kwa ajili ya kupatiwa mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo la elimu ya watu wazima.

Watu wazima waarika tofauti wakiwa makini wameketi kwenye viti maalum wakiwa wanapitia na kusoma karatasi zilizowekwa mezani zenye maandishi mbalimbali kuonyesha kuwa wanajifunza na kupata maarifa ya kutosha kupitia maandiko hayo

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa darasani wameketi kwa utulivu kwenye viti, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Wanafunzi wamebeba vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile vitabu pamoja na madaftari, huku wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi darasani huku mkononi akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu, alichokabidhiwa baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima, tayari kwa ajili ya kwenda kushiriki kwenye kazi mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wamesimama katikati ya shamba lenye mimea iliyostawi vizuri, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwanamke aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha kuhusu njia mbalimbali za kutumia ili kupata mazao yaliyo bora, wakiwa wameshikilia karatasi na kalamu kunukuu kile ambacho wanafundishwa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi mbalimbali pamoja na vitabu, wakiwa wanasoma kwa kutumia vifaa hivyo, huku ukutani pia kumebandikwa karatasi zenye picha na maandishi mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, mezani kuna vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali huku mwalimu akiwa mbele akiwafundisha ili kuwapa mafunzo zaidi yatakayowasaidia kuongeza ufanisi na weledi katika kazi.

Kikundi cha watu wazima rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku ukutani kumebandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali, na kiongozi wao akiwa amesimama mbele wakimsikiliza kwa umakini mkubwa.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja, wakitumia kompyuta hiyo kwa ajili ya kujisomea na kujifunza.

Watu wakiwa wameketi kwa mpangilio ndani ya chumba ambacho kina kompyuta mbalimbali, wakiwa wanaelekezana kitu kwenye skrini ya kompyuta moja wapo, huku wakijadiliana kwa pamoja ili waweze kuelewa. Hii inaonyesha ni mafunzo wanayosoma kwa kutumia kompyuta.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu, huku wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayoendelea katika darasa hilo. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo pia inatumika kwa ajili ya kupata mafunzo ya kutosha.

Wanawake watu wazima wakiwa wamesimama ndani ya darasa, kila mmoja akionyesha karatasi yenye michoro mbalimbali; waliyoichora na kuandika. Ikiwa ni sehemu ya matokeo ya kazi waliyoifanya. Sehemu hii ya elimu ya watu wazima au elimu isiyo rasmi, ambapo washiriki hujifunza kwa vitendo kama vile: kusoma na kuandika na ujuzi wa maisha.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani kwa utulivu, wakiwa wamejiandaa kwa ajili ya kufanya mtihani. Huku mwalimu aliyesimama akiwa ameshikilia karatasi yenye mtihani, tayari kwa ajili ya kuwagawia wanafunzi hao, ili waweze kufanya mtihani huo wa kujipima.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi, ikionyesha kuwa wapo katika majadiliano ya pamoja. Wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kiongozi aliyeketi katikati anaongea.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa katika majadiliano wakimsikiliza kwa makini msemaji aliyesimama mbele, ambaye ameshikilia karatasi nyeupe yenye maandishi akiwaonyesha ili waweze kusoma.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio mzuri huku kila mmoja akiwa makini kutazama kompyuta yake wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kujifunza huku mwanamume mmoja aliyesimama katikati yao akiwa anawaelekeza kwa pamoja ili waweze kuelewa.

Ndani ya chumba maalumu, kundi la watu wazima wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi, huku wengine wamesimama pembeni. Wakiwa katika majadiliano kwa pamoja, huku kila mmoja akichangia mawazo yake, kuonekana kuwa wanajadili masuala mbalimbali yanayowahusu kwa pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba cha kompyuta wakijifunza namna ya kusoma kwa kutumia kompyuta hizo. Huku wengine wakiwa wanaelekezwa namna ya kutumia ili waweze kupata mafunzo kwa kutumia teknolijia na mtandao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu lenye mwangaza wa kutosha. Wakiwa na nyuso za tabasamu, tayari kwa ajili ya kuanza mazungumzo yao kwa pamoja, ili kuweza kubadilishana mawazo na kupata maarifa zaidi.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa umakini, wakiwa na simu mkononi; wakisoma na kufatilia mafunzo kwa njia ya kidijitali kwa pamoja. Jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia katika elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kila mmoja akiwa na karatasi maalumu, ambapo anaitumia kwa ajili ya kujifunza, wakionyesha mafunzo kwa vitendo kwa ajili ya kuchora vitu mbalimbali ambavyo wamefundishwa darasani hapo.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, mezani kuna madaftari pamoja na vitabu wakiwa makini kusikiliza ili waweze kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanafuatilia mafundisho yanayotolewa katika darasa hilo, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono juu, ishara ya kutaka kuchangia katika mazungumzo hayo.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, wakiwa katika majadiliano ya pamoja ili kuelekezana mambo mbalimbali yatakayo wasaidia kuongeza ufanisi katika kazi.

Wanawake waliovalia tisheti zinazofanana, wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya chumba maalumu wakiwa wanafuatilia mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, ambayo yatawasaidia kufanya kazi kwa weledi na ufanisi mkubwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani huku mezani kuna vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile: simu za mkononi, tarakilishi pamoja na kompyuta, wakiwa wanazitumia Kwa ajili ya kusoma kwa kupitia mtandao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakijisomea binafsi, huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari ya pembeni kuna vitabu mbalimbali ambavyo vinawasaidia kwa ajili ya kusoma.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani kwa utulivu, wengine wakiwa wanatabasamu, huku wakiwa na vitabu na vifaa vya kujifunzia mbele yao. Jambo linaloashiria mazingira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi, mmoja wao akiwa amesimama akisoma kitabu alichokishikilia mkononi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu, huku mezani kukiwa na karatasi nyeupe kubwa ambayo imeandikwa maandishi mbalimbali na kubandikwa vikaratasi vyenye rangi ya pinki, ambavyo pia wanaviandika.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazama wakiwa darasani, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Huku mezani wakiwa na vitabu pamoja na madftari, wengine wakiwa wananukuu kile ambacho kinafundishwa.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi nje ya nyumba huku wameshikilia madaftari mkononi yaliyoandikwa, wakiwa katika mazungumzo ya pamoja wakionesha kuwa kuna mafundisho wanayopatiwa katika eneo hilo.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi katika eneo maalumu, huku wengine wakiwa wamesimama wakiwa tayari kwa ajili ya kuwasikiliza na kutoa mafunzo ya kutosha kwa watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika jengo kubwa ambalo lina mazingira ya kuvutia wakiwa tayari wanaanza mitihani yao ya kujipima huku kila mmoja akiwa anafuatilia karatasi yake kwa umakini ili aweze kujibu mitihani hiyo kwa usahihi.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa mpangilio darasani, wakijiandaa tayari kwa ajili ya kuanza mtihani, huku mwalimu wao akiwa ameshikilia karatasi ya mtihani, akijiandaa kuwagawia wanafunzi hao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani wakiwa makini kuandika vile walivyofundishwa drasani kwenye madaftari yaliyopo mezani, mwalimu akiwa amesimama mbele akipita kuwaelekeza.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya jengo maalumu mezani kuna vitabu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato, wakielekezana kitu kwa kutumia kompyuta ili waweze kupata mafunzo zaidi ambayo yatawasaidia kuongeza ufanisi katika kazi.

Watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanajifunza kwa kutumia kitabu na kompyuta mpakato iliyoko mezani, wakionesha namna ambapo wanaweza kupata elimu ya ziada kupitia vitabu mbalimbali na mtandao.

Mwanamke amesimama huku mkononi ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anaitumia kwaajili ya kusoma na kupata mafunzo mbalimbali, kompyuta hiyo inamuwezesha kupata elimu na pia kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwenye madawati darasani. Juu yake kukiwa na madaftari pamoja na vitabu. Kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari, ishara kwamba wanajisomea ili waweze kujiandaa kwa mitihani.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele darasani huku nyuma yake kukiwa na ubao wenye maandishi meupe yaliyoandikwa kwa chaki. Akiwa ameshikilia kamba Pamoja na mpira wa kutengeneza ambavyo anavitumia kwa ajili ya kufundishia darasani.

Watu wazima warika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma. Pia kuna madaftari pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali wakionesha kuwa ni mafunzo wanayoyapata kupitia teknolojia ya simu au mtandao.

Watu watatu, wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu. Mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali, wakizitumia kwa ajili ya kujisomea, ili waweze kuongeza maarifa zaidi na kupata ujuzi katika kuongeza ufanisi kwenye kazi.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kimakundi ndani ya jengo maalumu. Huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama karatasi pamoja na vitabu ambavyo vina maandishi mbalimbali. Wakiwa katika majadiliano, wakionekana kuwa wanajadili jambo fulani.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi darasani, huku wakiwa wanasikiliza kwa makini viongozi wao waliosimama mbele, ambao wanawafundisha. Mbele pembeni kuna bango kubwa lenye maandishi pamoja na picha, vikiwa vinatumiwa kwa ajili ya kuwafundishia.

Kundi la watu wazima wakiwa wamevalia sare ya makoti ya bluu yanayofanana, wakiwa wameketi katika eneo la wazi nje chini ya mti. Huku mbele kukiwa na viongozi wawili waliosimama wakifundisha kwa kutumia ubao uliosimamishwa mbele.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kujifunza, huku wakiwa wametega sikio kwa umakini kusikiliza mafundisho yanayotolewa katika eneo hilo. Mwanamke mmoja katikati yao akiwa amenyoosha mkono ili aweze kupewa nafasi kwa ajili ya kuchangia mawazo yake.

Ndani ya jengo kubwa, watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti kwa utulivu, wakiwasikiliza kwa umakini viongozi wao waliosimama mbele, ambao wanazungumza na kuwafundisha. Pembeni kuna bango lenye maandishi na picha, ambapo pia hutumika kwa ajili ya kufundishia.

kundi la wanawake wakiwa wamebeba watoto, wameketi kwa utulivu ndani ya jengo maalumu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliepo mbele, akiwa anawafundisha mambo mbalimbali hasa ikiwa ni malezi bora ya watoto.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja. Watu wawili kati yao wakiwa wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, wakinukuu kwa umakini vile ambavyo vinazungumzwa.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi, huku mbele yao kukiwa na kompyuta ambazo wanatumia kwa ajili ya kujifunza. Wakiwa makini kufuatilia mafunzo hayo kwa kutumia kompyuta ili waweze kujifunza mambo mbalimbali na kusoma kwa ufasaha.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi, wakimwangalia mwenzao ambaye anaandika kwenye karatasi hiyo kwa umakini mkubwa ili waweze kujadiliana kwa pamoja.

Watu watatu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu. Wakiwa makini kusoma kwa kutumia kompyuta hiyo ili waweze kupata maarifa zaidi na kujifunza mambo mbalimbali yatakayowasaidia kuongeza juhudi na weledi katika kazi.

Watu kadhaa wakiwa wameketi nje juu ya mkeka, wakiwa wameshikilia vitabu mkononi, wakisikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye ametumia karatasi iliyobandikwa ukutani, yenye maandishi kwa ajili ya kufundisha watu hawa.

Watu wazima wawili, wakiwa wamesimama pembeni ya ubao, huku mwanamke mmoja akiwa anaandika ubaoni kwa kutumia chaki na mwalimu aliye pembeni akiwa anamtazama ili aweze kumuelekeza kwa zaidi. Ukutani kuna karatasi zilizobandikwa, zenye maandishi mbalimbali.

Mkusanyiko mkubwa wa watu, walioketi katika viti vya plastiki kwenye eneo la wazi lenye miti mingi ambalo linatoa kivuli. Watu hao wamekaa kwa mpangilio wa mviringo wa nusu duara, wakisikiliza mtu aliyesimama mbele yao akizungumza au kutoa mada.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, mezani kukiwa na kompyuta mpakato. Huku mwanaume aliyeketi katikakati akiwa ameshikilia simu ya mkononi, akiwa anawaelekeza watu hao kupitia skrini ya kompyuta, ili waweze kumuelewa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu wameketi kuzunguka meza ambayo ina vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile karatasi pamoja na vitabu, huku mwanaume mmoja akiwa ameinama akiandika kitu kwenye karatasi hiyo na wenzake wa pembeni wakiwa wanamuangalia.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya plastiki wakiwa wameizunguka meza ndefu iliyopo katikati, huku juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na madaftari pia kompyuta mpakato wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma. Mwanaume mmoja akiwa ameshika kar, atasi akiandika huku wenzake wakiwa pembeni wanamwangalia kwa umakini.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa katika majadiliano ya pamoja, huku wengine wakiwa wamesimama akiwa anaongea, ili kuwaelewesha wenzake na kuwapa elimu katika jambo ambalo wanaliongelea.

Mwanamke amesimama katikati ya rafu zilizo sheheni vitabu mbalimbali vya kujisomea, huku mwanamke huyo akiwa makini kuchagua kitabu ambacho anakitaka ili aende kukisoma kwa utulivu na kuongeza ujuzi mbalimbali.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa makini darasani, ambapo mmoja wao amesimama mbele akiwa ameshika karatasi yenye maandishi, akitoa maelekezo kwa wenzake kawa nia ya kujifunza kwa pamoja.

Kundi la wanaume wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mkononi wakiwa wameshikilia simu pamoja na tarakilishi, ambapo wanazitumia kwa ajili ya kujisomea ili kuweza kupata elimu zaidi.

Watu wazima wameketi darasani kwa mpangilio wakiwa wanatazama kwa makini kompyuta zilizopo mezani, wakifuatilia mafunzo ya vitendo yanayohusisha teknolojia na ujuzi wa kisasa.

Watu wazima wa rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwa utulivu na mpangilio ndani ya chumba maalumu, huku wakiwa wanafanya mtihani kila mmoja akiwa makini na karatasi yake, na hakuna mazungumzo baina ya watu katika chumba hicho.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa, huku wengine wakiwa wananukuu kwa makini kwenye madaftari yao.

Katika eneo la wazi ambalo limezungukwa na miti ya kijani ambayo inatoa kivuli cha kutosha. Kundi kubwa la watu wa rika tofauti wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa makini kusikiliza mafunzo yanayotolewa hapo.

Wanafunzi wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia kwa utulivu mafunzo yanayotolewa na mwalimu wao aliyesimama mbele, akitumia vitabu pamoja na picha zilizobandikwa ukutani kuwafundisha wanafunzi hao. Nyuma kuna rafu zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku mbele yao kuna meza iliyosheheni vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato. Wakiwa wameshikilia nyaya nyeupe mkononi, wakiwa wanaoneshwa kwa vitendo jinsi ya kuziunganisha nyaya hizo.

Watu wazima wa rika tofauti, wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiandika kwenye madaftari yao, mwalimu akiwa anapita kukagua mmoja baada ya mwingine.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na daftari, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja huku kiongozi aliyesimama mbele yao akiwa tayari kwa ajili ya kuwafundisha na kuwaelekeza pale ambapo wanahitaji msaada, huku nyuma yao kukiwa na rafu iliyo na vifaa mbalimbali vya kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifatilia kwa umakini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo; huku mwalimu akiwa mbele akiwa anawafundisha ili waweze kupata maarifa zaidi.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu na inayovutia; huku mezani kukiwa na vifaa vya kusomea, kama vile vitabu pamoja na madaftari. Wakiwa tayari kwa ajili ya majadiliano na mafundisho yanayoendelea katika sehemu hiyo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati ya chumba ambapo kimesheni rafu mbalimbali zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali, huku akiwa makini kuchagua kitabu ambacho anataka kwa ajili ya kusoma.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani. Wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kuchangia mada, au kuuliza maswali.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu na madaftari wakiwa wananukuu kwa umakini kile ambacho wanafundishwa na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Kundi la watu wazima wameketi mezani mmoja wao akiandika jambo muhimu kwenye karatasi huku wengine wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayoendelea katika eneo hilo.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Mezani mwa kila mmoja kuna vitabu pamoja na madaftari, huku wakinukuu kile ambacho anafundisha, wengine wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga.

Watu watatu, wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wameketi huku mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma, ukutani kuna karatasi zimebandikwa zenye maandishi mbalimbali wakionyesha kuwa ni sehemu ambapo mafunzo yanatolewa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao ambaye anawaelekeza kupitia karatasi iliyopo mezani.

Ndani ya darasa maalumu, wanafunzi wameketi kwenye viti vya chuma, huku wakiwa makini kwa ajili ya kufanya mitihani, nyuma darasa hilo kuna vifaa mbalimbali, kama vile kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio, ambazo pia hutumika kwa ajili ya kusomea.

Katika eneo la wazi lililopangwa vizuri wanafunzi wakiwa wanafanya mitihani, huku wakiwa wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa makini na karatasi aliyopewa wakijibu mitihani hiyo ili waweze kujipima zaidi

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu lenye taa zenye mwangaza wa kutosha, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wa kike aliyepo mbele ambaye anawafundisha.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi tofauti, wakiwa wanasoma kwa pamoja na kujadiliana ili kuweza kupata maarifa zaidi na kuongeza ujuzi katika kazi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati darasani, huku wakimsubiri mwalimu aje kuwafundisha, wakiwa wameshika vifaa vya kujifunza, kama vile; madaftari pamoja na kalamu.

Wanawake watatu wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na vifaa vingine vya kusoma, wakiwa katika majidiliano, kila mmoja akiwa ana wakati wake wa kuzungumza ili kuweza kubadilishana mawazo na kuongeza maarifa zaidi juu ya kazi wanayofanya.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwazunguka meza ambayo juu yake kuna karatasi vitabu pamoja na vifaa vingine vya kujisomea, wakiwa wanajadili kwa pamoja ili kupata mafunzo ambayo yanawasaidia katika jamii.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti wakiitazama kompyuta mpakato iliyopo mezani, wakiitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza. Huku nyuma yao kuna vijana wawili walioshikilia nyaya ambazo wanaonyesha mafunzo waliyopata kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti darasani, huku mkononi wakiwa wameshikilia vibao ambavyo vimeandikwa maandishi mbalimbali, wakiwa wanajifunza kuandika na kusoma.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti darasani, wakiwa wanafuatilia mafundisho yanayotolewa na mwalimu wao aliyesimama mbele. Wakiwa makini huku wamebeba vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile vitabu, madaftari pamoja na simu za mkononi

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani kwa utulivu huku wakiwa wanajisomea kupitia vitabu vilivyopo mezani. Mwanamke mmoja kati yao akiwa amesimama huku ameshika kitabu mkononi akiwa anakisoma kwa sauti.

Wanafunzi wameketi kwenye chumba chenye kompyuta nyingi zilizopangwa vizuri, huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake wakizitumia kwa ajili ya kusoma. Pembeni kuna mwalimu ambaye anawaelekeza wanafunzi hao namna bora ya kutumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wanne wakiwa wamesimama, huku mkononi wameshikilia karatasi zilizochorwa ramani ya afrika, wakiwa wanaonyesha juhudi waliyoitumia kwa ajili ya kujifunza na kuchora ramani hizo.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi iliyowekwa juu; mwanaume mmoja akawa ameinama, akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo kwa kutumia kalamu, huku wenzake wakiwa pembeni wakimuangalia.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi mezani, mmoja wao akiandika jambo muhimu kwenye karatasi, huku wengine wakifuatilia kwa umakini mafunzo yanayoendelea ili waweze kupata ujuzi zaidi.

Kundi la watu wazima rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwa utulivu kuzunguka meza ambayo inavifaa maalumu vya kujifunzia, kama vile madaftari na karatasi zenye maandishi mbalimbali. Wakiwa wanajadili kwa pamoja, na kujifunza iliwaweze kupata maarifa zaidi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati darasani wakiwa na shauku kubwa ya kumsubiri mwalimu ambaye anakuja kutoa mafunzo, huku wakiwa wameshika madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandika na kujisomea.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kukiwa na vitabu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa katika majadiliano ya pamoja ili kuelekezana mambo mbalimbali.

Katika eneo la wazi, kundi la watu wa rika tofauti, wanawake kwa wanaume. Wakiwa wamevalia makoti ya bluu yanayofanana, Wakifatilia mafunzo yanayotolewa, ili yaweze kuwasaidia wao, kufanya kazi kwa ufanisi na ueledi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi nje ya jengo fulani, huku wakisikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa katika eneo hilo. Wakiwa makini kusikiliza na kuchukua nukuu.

Watu wazima watatu wakiwa wamekaa mezani wakitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza; wote wanaonekana kuwa makini na kushirikiana katika kile kinachoonekana kuwa ni mafunzo au kazi ya pamoja.

Mwanamke akiwa ameketi darasani kwa furaha, huku mkononi akiwa ameshikilia cheti maalumu cha kuhitimu; ambacho amekabidhiwa baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao huku mkononi akiwa ameshikilia kamba pamoja na mpira wa kutengeneza; akiwa anatumia vifaa hivyo kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi walioko darasani.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ofisini huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanaelekezana kitu kwa kutumia kompyuta hiyo huku wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza.

Kundi la watu wazima, huku wamebeba watoto, wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba, wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele, ambaye anawafundisha mambo mbalimbali yanayohusu malezi ya watoto wadogo.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Huku kitabu kimoja kikiwa kimefunguliwa, wakiwa wanakisoma na kukijadili kwa pamoja ili waweze kueleweshana na kupata mafunzo mbalimbali.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma, ndani ya darasa ambapo ukutani kumebandikwa karatasi na mabango yenye picha na maandishi tofauti, wakiwa wanasoma kwa pamoja na kuzungumza ili kuweza kubadilishana mawazo.

Mwanamke akiwa ameketi darasani huku mkononi ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo yake ya elimu ya watu wazima, akiwa na furaha baada ya kuhitimu mafunzo hayo ambayo yatamsaidia katika jamii.

Watu wazima, wakiwa wameketi juu ya mkeka katika mazingira ya wazi, wakisikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akitoa mafundisho kwa utulivu na umakini mkubwa, ili waweze kumuelewa.

Watu watatu wa rika tofauti wakiwa wameketi katika eneo la wazi, mezani kukiwa na karatasi zenye maandishi pamoja na vitabu, huku mkononi akiwa ameshikilia kalamu, ambapo akiwa wanasubiri kuanza kwa majadiliano na kusoma kwa pamoja.

Msichana akiwa ameketi mezani huku amevalia koti jekundu, akitazama kitabu kilichopo mbele yake kana kwamba anasoma au kuandika, huku mazingira ya darasani yakiwa na viti vyeupe vya plastiki nyuma yake.

Mwanafunzi aliye hitimu elimu ya watu wazima akiwa amesimama kwa furaha huku mkufunzi wa chuo hicho akiwa ana mkabidhi cheti mwanafunzi huyo ishara ya kumpongeza kwa ajili ya juhudi na maarifa aliyopata akiwa shuleni hapo.

Watu wazima wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa maalumu. Wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali, wakionekana kufurahishwa na mazungumzo ambayo yaliyokuwa yanaendelea huku wakiwa wanapiga makofi.

Watu wazima wakiwa ndani ya kompyuta, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, huku kila mmoja akiwa makini kujifunza kwa kupitia vifaa hivyo. Katikati mwanaume amesimama akiwa anaelekeza wenzake namna ya kutumia kompyuta hiyo, na kile ambacho anakisoma.

Wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, huku mezani kukiwa na vitabu vyenye maandishi ambavyo pia wanatumia kwa ajili ya kusoma.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kushona nguo, wakiwa wameshika kitambaa pamoja na kipimo ambacho wanatumia kupima tayari kwa kushona.

Ndani ya chumba maalumu, wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu, wakifatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, huku mbele kukiwa na mwalimu aliyesimama akifundisha. Ubaoni kuna maandishi yaliyoandikwa.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ubaoni, huku mkononi akiwa ameshika kamba ya katani pamoja na mpira uliotengenezwa, akiwa anatumia vifaa hivyo kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi ili waweze kumuelewa kwa urahisi.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja, wakizungumza kwa utulivu ili waweze kuelewana. Mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali, huku mkononi wakiwa wameshikilia kalamu kwa ajili ya kuandika kwa makini kile ambacho wanazungumza.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wananukuu kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele, mezani kuna madaftari pamoja na kompyuta mpakato.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwenye viti vya plasikiti pembeni ya shamba, ambapo mahindi yamestawi vizuri, wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele, ambaye anawapa mbinu bora za kutumia kwa ajili ya kupata mavuno bora.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele. Nyuma ya darasa hilo kuna rafu zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali, ambavyo vinatumika kwa ajili ya kutoa mafunzo na maarifa ya kutosha kwa wanafunzi hao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambapo nyuma yao kuna shelfu lenye vitu mbalimbali, wakiwa wameshikilia kitabu mkononi ambacho wanakijadili na kukisoma kwa pamoja.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti huku mbele yao kuna kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio maalumu wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama pembeni akimwelekeza mmoja wao namna ya kutumia kompyuta hizo na kujifunza.

Kundi la watu wazima wanne, wakiwa wameketi darasani, mezani kukiwa na karatasi pamoja na vitabu, wakiwa wanasoma na kuandika kwa pamoja, wakijadiliana na kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yatawasaidia kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi wanazozifanya.

Watu wazima rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu, huku wakiwa wanaandika kwenye karatasi iliyowekwa mezani; huku wakibandika vikaratasi vyenye rangi ya pinki kwenye karatasi hiyo ambayo ina maandishi mbalimbali.

Watu wa rika tofauti, wanaume kwa wanawake, wameketi kwa makundi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na madaftari, karatasi pamoja na kalamu, wakiwa wanazipitia na kuzisoma kwa utulivu huku wakiwa wanajadiliana.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi katika eneo la wazi lenye majani kwa mbali yaliyokauka, huku mezani kukiwa na kitabu chenye picha na maandishi mbalimbali akiwa anasoma ili aweze kupata maarifa zaidi, nyuma yake kuna pikipiki.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum kwenye viti, wakiwa wameshikilia vitabu mbalimbali wakiwa katika majadiliano ya pamoja, huku wakiwa wanasikilizana kwa umakini.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wameshikilia karatasi ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo kuchora. Hii ni ishara ya mafunzo ambayo wanapatiwa katika eneo hilo.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama kwa utulivu darasani, huku mkononi wameshikilia vyeti walivyokabidhiwa baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima, tayari kwa kwenda kufanya kazi kwa juhudi na ueledi

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya jengo maalumu, huku wamebeba watoto wao mkononi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, ambaye anaelekeza kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu wanawake na watoto.

Ndani ya chumba maalumu kilichosheheni rafu zenye vitu mbalimbali, watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakijisomea vitabu ambavyo viko mezani, ili waweze kuongeza maarifa zaidi katika kazi hiyo wanayofanya.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwa pamoja, huku wengine wakiwa wamesimama kwa nyuma wakitazama kwa makini kompyuta iliyoko mbele ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa kutumia teknolojia na mtandao.

Watu wazima wanne wakiwa wamesimama katikati ya darasa huku mkononi wakiwa wameshilia karatasi zilizochorwa michoro mbalimbali ya ramani, wakionyesha ujuzi wa kuchora na kuandika ambao wameupata wakiwa darasani.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku wakifatilia mafunzo yanayotolewa, huku wengine wakiwa wanajisomea kwa utulivu. Mwanamke mmoja akiwa amesimama akisoma kitabu alichokishika mkononi, ishara ya kutoa mchango wake katika mafunzo hayo.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, huku mkononi wakiwa wameshikilia kalamu na mezani kuna madaftari. Wakiwa makini kusikiliza na kunukuu kile ambacho wanaelekezwa darasani hapo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani kwa utulivu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyepo mbele ambaye anafundisha; huku wakiwa wameshikilia kalamu na daftari, tayari kwa kunukuu kile ambacho kinafundishwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadiliana kwa pamoja. Huku watu wawili kati yao wakiwa wameshikilia karatasi pamoja na kalamu ambazo wanazitumia kwa ajili ya kuandika yale ambayo wamezungumza na kujadili kwa pamoja.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi ya kahawia, wakiwa wamesimama kwenye maabara ya umeme. Huku kila mmoja akiwa pembeni ya meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme wakiviunganisha ili kufanya mafunzo kwa vitendo, ambapo kila mmoja anaonyesha ujuzi wake.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na karatasi, vitabu, ambao wako makini kufuatilia mafunzo yanayotolewa katika eneo hilo.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakitazama karatasi iliyobandikwa ukutani yenye maandishi mbalimbali, huku mkononi wakiwa wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, wakinukuu kwenye karatasi hizo.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu, huku wakiwa wamekaa kwa makundi wakiwa wanajadiliana kwa pamoja. Huku mezani kukiwa na karatasi ambayo wanaiandika kwa kutumia vikaratasi vidogo vyenye rangi ya pinki, ambavyo wanavibandika kwenye karatasi hiyo kubwa nyeupe.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, watu wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mkubwa, huku wakiwa makini kusikiliza mafunzo yanayotolewa hapo; mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ili kupewa nafasi ya kuzungumza na kuchangia mawazo yake kuhusu mada inayozungumziwa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani kwenye viti vya plastiki, wakisikiliza kwa makini na kufuatilia mafunzo ambayo yanatolewa darasani hapo, yanayohusu elimu ya watu wazima.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika mazingira ya kujifunza, mmoja wao akiwa karibu na bango lenye mchoro wa picha mbalimbali na anaonekana akielezea kitu kwa wengine; wengine wakiwa wamesimama karibu wakisikiliza kwa umakini. Hii ni mafunzo yanayotolewa kwa watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo. Mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wakiwa wanasoma na kuandika.

Wanaume wawili, wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu, huku mmoja akiwa ameshika kitabu akimuonyesha mwenzake kwa kidole ili aweze kusoma na yeye kwa ajili kupata maarifa zaidi.

Wanaume wanne wamesimama ndani ya darasa, huku wakitazama kwa makini karatasi yenye michoro mbalimbali iliyobandikwa ukutani, wakijadiliana kwa pamoja kuhusu michoro hiyo ili waweze kuielewa zaidi.

Wanaume wawili wamesimama katika mandhari ya nje iliyo tulivu, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu, akimuonesha mwenzake kwa kutumua kidole, mahali wanapotakiwa wapasome.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi, huku wakiandika kwenye vikaratasi vilivyopo mezani. Wakiwa katika majadiliano ya pamoja ili waweze kuandaa vifaa mbalimbali vya kujifunzia.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu ambavyo kila mmoja anatumia kwa ajili ya kujisomea. Mwanafunzi mmoja akiwa amesimama akisoma kwa sauti, ili aweze kuchangia mada ndani ya darasa hilo.

Kundi la watu wa rika mbalimbali wameketi mezani wakiwa wanaandika na kujadili kwa pamoja mada wanayoijadili kwa umakini, jambo linalo onesha ushirikiano katika kujifunza na kubadilishana maarifa.

Ndani ya chumba ambacho kina rafu zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali, watu kadhaa wakiwa wameketi huku wakiwa wanajisomea kwa kupitia vitabu hivyo kwa utulivu mkubwa ili kuweza kupata maarifa zaidi.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi darasani juu ya madawati, wakiwa wanafuatilia kwa makini mafunzo wanayopatiwa darasani hapo. Huku mezani kukiwa na vitabu ambavyo wanatumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu wazima wakiwa ndani ya darasa, wakiwa wanaandika kwenye karatasi iliyowekwa juu ya meza, ambayo inaandikwa maandishi mbalimbali, wengine wakiwa wamesimama pembeni wakiwatazama kwa umakini na kuwashauri.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambapo wanajifunza namna ya kushona kwa vitendo. Kila mmoja akiwa ameshika vifaa maalumu vinavyotumika, kama vile; uzi, mkasi, sindano na vifaa vingine maalumu katika ushonaji.

Wanaume wawili wakiwa wameketi kwa utulivu katika eneo fulani, huku mezani kukiwa na kitabu ambacho ni: Biblia, daftari pamoja na kompyuta mpakato. Wakiwa wanaisoma kwa pamoja, ili waweze kupata mafunzo ambayo yanapatikana katika kitabu hicho.

Watu wazima wa rika tofauti wanaume wakiwa ndani ya jengo maalumu wakionekana kufurahishwa na mazungumzo waliokuwa wanaongea, huku baadhi yao wakiwa wamesimama mbele wakicheza kwa furaha.

Ndani ya ukumbi mkubwa watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini msemaji aliyesimama mbele yao, huku pembeni yake kuna bango lililosimamishwa lenye maandishi na picha mbalimbali.

Wanawake wawili wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali. Mwanamke mmoja akiwa ameshikilia kitabu kimoja mkononi, huku akiwa amekifungua na kukisoma, mwenzake akiwa anamwonyeshea kitu kwa kutumia kidole kwenye kitabu hicho ili aweze kukisoma kwa ufasaha.

Watu wazima kadhaa, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu lenye mandhari tulivu, wakiwa wanaangalia kwa umakini picha mbalimbali zilizochorwa na kupakwa rangi; huku wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na kujifunza kupitia kompyuta pamoja na picha hizo.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu huku wengine wakiwa wamesimama, mezani kukiwa na vitabu pamoja na kompyuta mpakato; Huku wengine wameshikilia simu mkononi wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta hizo, wakionyesha kuwa ni mafunzo ambayo yanatolewa kwa kutumia teknolojia au mtandao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya ukumbi mkubwa, huku mmoja wao akiwa ananyoosha mkono ishara ya kutaka kupewa nafasi kwa ajili ya kuzungumza na kuchangia mada katika mazungumzo na mafunzo hayo.

Watu wazima rika tofauti wakiwa wameketi, mbele yao kukiwa na kompyuta zilizopangwa juu ya meza kwa mpangilio maalumu wakizitumia kwa ajili ya kusoma kwa kupitia mtandao, huku kila mmoja akiwa makini kusikiliza na kujifunza.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanafuatilia mafundisho yanayotolewa katika eneo hilo. Huku mwalimu akiwa mbele amesimama huku ameshika daftari mkononi akiwa anawafundisha.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao ambaye anawafundisha. Huku mezani wakiwa na vifaa mbalimbali vya kusoma, kama vile kompyuta pamoja na madaftari; wakifuatilia kwa makini mafunzo hayo ambayo yanatolewa hapo.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama nje ya nyumba, huku mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu pamoja na kalamu sikioni, akiwa anakisoma; ishara ya kuwa anauliza maswali watu waliosimama pembeni yake.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakiwa makini kufanya majadiliano kwa pamoja, ili kubadilishana mawazo na kupata mafunzo yatakayowasaidia kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku kila mmoja akiwa anaandika kwa kutumia kalamu kwenye madaftari yao, wakionyesha kuwa wapo katika kipindi wakijifunza namna ya kusoma na kuandika.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanaelekezana kitu kwa kutumia kompyuta hiyo. Hii ikionesha kuwa ni mafunzo ambayo wanayapata kwa kutumia kompyuta na teknolojia, ili waweze kusoma vitu vingi, na kuelewa kwa upana zaidi.

Kikundi cha watu wazima rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku katikati kukiwa na karatasi yenye maandishi ambapo wanatumia kwaajili ya kujadili mambo mbalimbali yatakayowasaidia kuongeza maarifa fulani.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti waliovalia mavazi ya kimasai; wakiwa wameketi darasani kwenye viti vya plastiki, mkononi kila mmoja ameshikilia ubao ambao ametumia kwa ajili ya kuandika maneno mbalimbali; wakiwa wanajifunza jinsi ya kusoma na kuandika.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanafatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo; huku kila mmoja akiwa ameshikilia daftari na vifaa vingine vinavyotumika kwa ajili ya kufanya majaribio.

Wanafunzi wanne wakiwa wamesimama kwa utulivu mkubwa, huku mkononi wameshikilia karatasi zilizochorwa ramani mbalimbali, wakionyesha mafunzo ambayo wanapatiwa hapo darasani kwa vitendo.

Wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu huku wamebeba watoto wao mkononi, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwanamke aliyesimama mbele yao, kuhusu malezi bora ya watoto wadogo.

Watu wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba fulani, wakiwa wanasoma kupitia karatasi yenye maandishi iliyowekwa juu ya meza, wakiwa wanashirikiana na kujadili kwa pamoja ili waweze kuelewa kile ambacho wanakisoma.

Watu wazima warika tofauti wameketi kwenye viti vya plastiki, huku wakiwa wanasikiliza mazungumzo yanayoendelea katika eneo hilo. Mezani kuna watu wameketi wakiwa na madaftari, wakiandika yale ambayo yanazungumzwa huku katikati watoto wawili wakiwa wanacheza pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wamesimama, huku wakimsikiliza kwa umakini kiongozi aliyesimama mbele yao, ambaye anawapa elimu na kuwafundisha mambo mbalimbali.

Watu wazima wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao, huku mwanamke akiwa anaandika ubaoni na mwalimu pembeni akiwa anamtazama kwa umakini, ili kumwelekeza aweze kujifunza zaidi kwa utulivu na weledi.

Ndani ya darasa kubwa, watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kinafundishwa, katikati kuna watoto wadogo wakiwa wanacheza kwa pamoja.

Wanaume kadhaa wakiwa wamesimama ndani ya darasa maalumu, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi na mmoja wao akiwa ameinama kuandika kwenye karatasi hiyo, wenzake wakiwa pembeni wakimuangalia na kumuelekeza.

Watu kadhaa wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanajifunza kwa kutumia karatasi zilizochorwa picha mbalimbali. Wakiwa makini kwa ajili ya kufuatilia mafunzo hayo kwa utulivu mkubwa.

Ndani ya jengo maalumu lenye mwangaza wa kutosha, mbele kukiwa kumefungwa skirini ambayo inaonyesha picha, watu wakiwa wameketi kwenye viti vyenye magurudumu, ambao ni walemavu wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa hapo ili kuongezea ufanisi na weledi wa kushiriki kazi mbalimbali katika jamii.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha mbele, huku wakiwa wananukuu kile ambacho wanafundishwa kwenye madaftari yao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wakiwa makini kusoma kwa kutumia kompyuta hiyo huku kila mmoja akifurahia mafunzo anayoyapata kupitia mtandao.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wamesimama, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa hapo, kila mmoja akiwa ameelekeza macho kumwangalia kiongozi anayefundisha kwa ufasaha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa darasani, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anawafundisha; huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia kwa ajili ya kusoma, ili waweze kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi katika ukumbi mkubwa wa mkutano; wakiwa wanafuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa yanayohusu elimu ya watu wazima, huku kukiwa na bango lililosimamishwa mbele lenye picha na maandishi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo; huku mezani hapo kila mmoja akiwa na daftari na vitabu ambavyo anavitumia kwa ajili ya kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti waliovalia mavazi ya jamii ya kimasai, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki; huku wakiwa wameshikilia ubao wenye maandishi ambao wanautumia kwa ajili ya kujifunza kusoma na kuandika.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katikati ya shamba, huku mkononi wakiwa wameshikilia vitabu na madaftari na kalam, ambapo wanamsikiliza kwa makini mwanamke aliyesimama mbele yao ambaye anatoa elimu kwao kuhusu kilimo na mbinu za kutumia ili kupata mavuno ya kutosha.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na simu, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ili waweze kubadilishana mawazo, wakitumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujisomea kupitia teknolojia.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakiwa wameshikilia karatasi, vitabu pamoja na kalamu, wakiwa wananukuu kwa makini kile ambacho wanazungumza, huku wakiwa wanajisomea kwa makini na utulivu mkubwa.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, huku wakiwa katika mazungumzo wakiwa wanashirikiana kwa pamoja na kusikilizana ili waweze kupata mawazo tofautitofauti kupitia kwa kila mmoja.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia majoho na kofia, baada ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima; wakionekana kuwa na furaha huku wakijipongeza kwa ajili ya juhudi walioiwekwa katika masomo yao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, ambapo mafunzo yanatolewa. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele, anayewafundisha; huku kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo hayo.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakiwa wameshikilia kalamu mkononi, wakiwa kwenye majadiliano ya pamoja, huku wakichukua nukuu kwenye madaftari yao.

Watu wazima watatu wakiwa wanaitazama kwa makini kompyuta iliyoko mezani wakiwa wanaitumia kwa ajili ya kujifunza na kusoma, wakufuatilia kwa makini masomo kwa kutumia teknolojia hiyo.

Watu wazima kadhaa wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na vitabu, pia na simu za mkononi. Wakiwa wanaelekezana kwa kutumia kompyuta, huku wakiwa wamevalia barakoa, kwa ajili ya kujikinga na magonjwa.

Watu wazima wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye viti huku wakiwa katika majadiliano wakisoma na kujifunza kwa pamoja mambo mbalimbali. Hii ni elimu inayotolewa kwa watu wazima ambao wanahitaji kujua kusoma na kuandika.

Watu wazima wanawake, wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa, huku wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza kile wanachofundishwa. Wamevalia tisheti zinazofanana, huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kusoma.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, ambapo mbele yao kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato. Wakiwa wameshikilia nyaya na wakionyeshwa kwa vitendo namna ya kuunganisha nyaya hizo.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa ndani ya darasa huku wakifuatilia mafunzo yanayotolewa, mwalimu akiwa amesimama mbele pembeni ya ubao akiwa anawafundisha kwa utulivu ili waweze kuelewa kwa haraka.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku mbele yao kuna meza iliyosheheni vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa wanaunganisha nyaya ili kuonyesha mafunzo kwa vitendo ambayo wanapatiwa katika elimu hiyo ya watu wazima.

Wanaume wameketi mezani ndani ya chumba cha mafunzo wakiwa na kompyuta zilizopangwa mbele yao, wakijifunza kwa utulivu na kushirikiana katika kazi zao za kielimu ili kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanaume watatu wamesimama ndani ya chumba cha kujifunzia, mmojawao akiandika kwa umakini kwenye karatasi iliyopo mezani, huku wenzake wakimfuatilia kwa makini, wakijadili jambo la kielimu.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwa utulivu, ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na vitabu ambavyo anajisomea mwenyewe. Nyuma yake kuna viti vya plastiki, ambavyo watu hutumia kwa ajili ya kukalia na kusoma kwa bidii.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya chumba maalumu huku mwanaume akiwa ameinama akiandika juu ya karatasi iliyowekwa mezani; wengine wakiwa pembeni wakimtazama kwa umakini na kumuelekeza.

Watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku wakiwa wanaandika na kujisomea kwa kutumia vitabu vilivyofunguliwa ambavyo vipo juu ya meza. Hii ni ishara kuwa darasani hapo kunatolewa elimu kwa ajili ya watu wazima, wakiwa wanafundishwa kusoma na kuandika.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao, ambapo kataratasi zimebandikwa zenye maandishi mbalimbali akiwa anasoma, huku mgongoni akiwa amebebeba mtoto mdogo, kwa kumfungia na kanga.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa darasani wakiwa wameshikilia karatasi, kila mmoja mezani akijifunza kuchora kwa vitendo; huku wakiwa na vifaa mbalimbali kama vile penseli na rangi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, wakisubiri kuanza kwa mazungumzo ili waweze kujadili mambo mbalimbali yanayowahusu katika jamii; watu wawili kati yao wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, wakiwa wanaandika yale ambao wanayazungumza.

Watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu, wakitazama kompyuta zilizopo mbele yao, huku wakizitumia kwa ajili ya kujifunza kwa utulivu mkubwa. Mwanamume mmoja aliyesimama pembeni akiwa anawaelekeza kwa umakini namna ya kutumia vifaa hivyo ili waweze kujisomea.

Wanaume wawili wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kitabu ambacho ni biblia, pembeni pia kuna daftari na kalamu wakiwa wanasoma kwa pamoja, ili kuweza kupata mafundisho yaliyo katika kitabu hicho.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu huku wakiwa wamechuchumaa na mwingine akiwa amepiga magoti, wakitazama kwa makini mimea iliyowekwa juu ya karatasi kwa utulivu mkubwa ili waitumie katika kujifunza.

Watu kadha wakiwa wamekaa mezani wakitazama kompyuta mpakato, wote wakionekana kuwa makini na kushirikiana kwa kile kinachoonekana kuwa ni mafunzo au kazi ya pamoja. Ili waweze kuongeza ufanisi na weledi katika kazi.

Wanafunzi wakiwa wameketi ndani ya chumba ambacho kina kompyuta nyingi, huku kila mmoja akiwa makini kusoma kwa kupitia kompyuta hiyo na wengine wakiwa wanaelekezwa namna ya kutumia ili waweze kupata mafunzo kwa kupitia teknolojia hiyo.

Wanawake wakiwa wameketi darasani kwa utulivu mkubwa, wakiwa katika majadiliano ya pamoja, wakiwa wakizungumza ili waweze kubadilishana mawazo, huku mbele kuna ubao mweusi wenye maandishi meupe yaliyoandikwa kwa chaki.

Wanafunzi wamekaa kwa utulivu darasani waakimsikiliza mwalimu aliywesimama mbele akifundisha kwa umahiri, huku kila mmoja akionekana makini kufuatilia somo hilo.

Watu watatu wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na karatasi mbalimbali; mwanaume mmoja ameinama akiandika juu ya karatasi hiyo, huku wenzake pembeni wakiwa wanamwangalia na kumwelekeza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamekusanyika kwa utulivu ndani ya eneo maalumu, huku wakiwa makini kumsikiliza msemaji aliyesimama mbele; mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu, huku wakiwa wananukuu kile ambacho kinafundishwa mbele.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye madawati huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wao darasani hapo.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa na nyuso za furaha. Wameketi darasani kwa utulivu mkubwa, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari. Wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo la elimu ya watu wazima.

Wanawake kadhaa wakiwa darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyeko mbele ubaoni ambaye anafundisha. Ubao una maneno mbalimbali yaliyoandikwa kwa chaki, huku kila mmoja akielekeza macho ubaoni ili kusikiliza kile ambacho kinafundishwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa na kiongozi wao aliyesimama mbele. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kuandika.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika eneo ya wazi lenye miti ya kivuli, wakiwa makini kusikiliza mafunzo ambayo yanatolewa katika eneo hilo, ambayo yatawasaidia kuishi vizuri katika jamii.

Kundi la wanaume wa rika tofauti, wengine wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakiwa wamesimama; wapo ndani ya chumba maalumu wakionekana kufurahishwa na mazungumzo waliyokuwa wanaongea, huku wakiwa wamesimama na kucheza kwa furaha.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, ambapo wamezunguka meza ndefu iliyo katikati. Mezani kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato, pia simu za mkononi, mmoja wao akiwa anaandika kwenye karatasi, huku wakiwa wanajadiliana kwa pamoja.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwa utulivu kwenye kiti, huku mezani kukiwa na vitabu viwili vilivofunguliwa, akiwa anajisomea mwenyewe ili aweze kupata mafunzo mbalimbali kwa kutumia kitabu hicho.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya darasa, huku mwanamke akiwa anaandika ubaoni, akijifunza namna nzuri ya kuandika herufi mbalimbali, huku mwalimu akiwa pembeni akimuangalia.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu, wakiwa makini kwa ajili ya kusoma kitabu ambacho kinatoa mafunzo mbalimbali, wakielekezana kwa pamoja kwa kupitia kitabu hicho.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa mpangilio na utulivu, ndani ya chumba cha darasa. Huku kila mmoja akiwa makini na kwa utulivu wakifanya mtihani wao wa kujipima.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakifuatilia kwa umakini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo. Mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, ambapo pia huvitumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na karatasi. Wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa katika eneo hilo, huku wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba cha kujifunzia. Huku mbele kukiwa na ubao wenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanasoma na kujadiliana kwa pamoja mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti darasani, wakinukuu kile kilichoandikwa kwenye ubao mweupe wenye maandishi, kila mmoja akiwa makini kwa ajili ya kuandika.

Kikundi cha watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kuzunguka meza, huku wakiwa katika mazungumzo ya pamoja, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yanayowahusu kwa ufasaha zaidi.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, huku wakiwa makini kuandika kwenye madaftari, wakiwa wanajisomea kila mmoja kwa wakati wake ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa katika masomo yao.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku wakiwa makini kusikiliza mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anawafundisha. Mezani kwa kila mmoja kuna kompyuta mpakato pamoja na madaftari, ambayo yote wanayotumia kwa ajili ya kusoma. Ikionyesha kuwa ni mafunzo yanayotolewa kwa njia ya teknolojia.

Katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu inayovutia, watu wawili wamesimama kwa utulivu, huku mmoja akiwa ameshika kitabu akimuonesha mwenzake ili aweze kusoma na kupitia, aweze kupata maarifa zaidi na ujuzi utakaomsaidia yeye kuongeza ufanisi katika kazi.

Kikundi cha wanawake wakiwa wameketi darasani kwenye viti, huku wakiwa katika majadiliano na mazungumzo ya pamoja. Mbele kuna ubao wenye maandishi meupe yaliyoandikwa kwa chaki, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, wanayokumbana nayo katika kazi wanayoifanya.

Ndani ya jengo maalumu, mwanamke mmoja amesimama huku mkononi akiwa ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anaitumia kwa ajili ya kujifunza mafunzo mbalimbali kwa kutumia teknolojia. Hii inamsaidia kuongeza ujuzi na maarifa ya kutosha.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, wakiwa wanafundishwa huku mwalimu akiwa mbele akiwafundisha namna ya kusoma na kuandika, huku ubao ukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa chaki.

Wanafunzi waliohitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima, wamevalia majoho meusi pamoja na kofia, kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo hayo wakiwa na nyuso za furaha.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, huku wengine wakiwa wamebeba watoto wao, wakiwa wanasikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele, ambaye anawafundisha masuala mbalimbali ya malezi. Wakiwa kwa umakini kusikiliza ili waweze kuongeza elimu zaidi.

Watu wazima wameketi huku wengine wamesimama ndani ya chumba maalumu, ambapo mezani kuna vitabu mbalimbali na kompyuta mpakato, wakivitumia kwa ajili ya kujifunza; ambapo inaonyesha ni mafunzo yanayotolewa kwa njia ya mtandao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo na kusoma kwa kupitia teknolojia ya mtandao.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye dawati darasani huku mkononi akiwa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu, akionyesha kuwa amehitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu katika jengo maalumu, huku mmoja wao akiwa amesimama ameshikilia karatasi nyeupe yenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanaitazama kwa makini ili kuisoma na kupata mafundisho kupitia karatasi hii.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu katika jengo maalumu, huku wakiwa wameshikilia karatasi zenye maandishi mbalimbali ambazo wanazisoma kwa utulivu mkubwa, kila mmoja akiwa makini kusoma ili aweze kuelewa kwa zaidi.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa mpangilio darasani, wakisikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa na mwalimu wao, aliyesimama katikati, huku mmoja akiwa amesimama kwa ishara ya kuchangia.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari. Wakiwa wanajisomea kwa utulivu, huku kila mmoja akiwa makini kusoma na kuandika.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo. Huku wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato mezani pamoja na madaftari, ambao vyote wanavitumia kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi darasani, wakiwa wanandika kwenye madaftari yao, huku wakifuatilia kwa makini mafundisho yanayotolewa katika darasa hilo.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile: vitabu, madaftari pamoja na simu za mkononi; ambazo zote hutumika kwa ajili ya kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wakiwa wanasikiliza watu waliosimama ambao wamekuja kwa ajili ya kuhudumiwa katika eneo hilo.

Watu kadhaa wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa makundi, huku wakionyesha kuwa wakijadiliana jambo fulani linalowahusu. Mkononi wameshikilia karatasi, vitabu pamoja na madaftari; huku wakiwa wananukuu yale anayoyazungumza.

Watu kadhaa, wakiwa wamesimama darasani, wakiitazama kwa makini karatasi iliyobandikwa ukutani yenye picha mbalimbali, wakiwa wanajifunza kupitia picha hizo zilizochorwa kwenye karatasi hiyo, ili waweze kupata maarifa zaidi na kuelewa kile ambacho kimeandikwa hapo.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama nje ya nyumba katika eneo la wazi, huku mwanamume mmoja aliyesimama mbele yao akiwa ameshika kitabu pamoja na kalamu sikioni, akiwa tayari kwa ajili ya kuwauliza maswali watu hao, ili aweze kukusanya taarifa mbalimbali.

Watu watatu wakiwa wameketi nje ya nyumba, wakiwa wameshikilia kifaa maalumu mkononi, huku wakiwa wanajadili kwa pamoja kuonyesha kuwa wanataka kujifunza zaidi na kubadilishana mawazo.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi darasani, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato wakiwa wanafatilia mafunzo kwa ukaribu, ili waweze kuongeza maarifa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu kwenye viti vya plastiki, wakiwa katika majadiliano na mazungumzo kwa pamoja, huku watoto wawili wakiwa wanacheza katikati.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanaandika yale ambayo, wamefundishwa na mwalimu. Huku mwalimu akiwa amesimama mbele, akimwelekeza mmoja wa wanafunzi ili aweze kumuelewa vizuri.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu katika chumba maalumu, huku wakiitazama kwa makini karatasi yenye michoro mbalimbali iliyowekwa juu ya meza. Huku pembeni kukiwa na mabango yenye picha na maandishi mbalimbali, ikiwa ni mafunzo yanayotolewa kwa kupitia mabango hayo.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mmoja wao akiwa amesimama, ishara ya kuzungumza na wenzake wakiwa makini kumsikiliza ili waweze kupata maarifa zaidi kupitia kile ambacho anachokiongea.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyeketi katikati yao ambaye anawafundisha, huku mbele kuna karatasi iliyobandikwa yenye maandishi mbalimbali ambayo pia wanaitumia kwaajili ya kujifunza.

Wanafunzi wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, kila mmoja akiwa na kalamu pamoja na daftari, wakiandika kwa utulivu na umakini mkubwa kile ambacho wanafundishwa na mwalimu wao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja kitu kilicho kwenye skrini ya kompyuta hiyo ili waweze kujifunza na kusoma kwa pamoja.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, huku wamezunguka meza ndefu ambapo juu yake kuna vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile kompyuta, simu, pamoja na karatasi. Ambapo mtu mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo na wengine wakiwa wanatazama.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi huku mezani kuna vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato; wakiwa wanaunganisha nyaya hizo za umeme wakionyesha mafunzo kwa vitendo ili kuonyesha ujuzi wao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, mezani kuna vifaa mbalimbali kama vile karatasi pamoja na madaftari, wakiwa makini kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa katika darasa hilo.

Watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta, wakisoma kwa pamoja wakionekana kuwa kwenye majadiliano au kupanga vitu kwa kushirikiana, huku kila mmoja akiendelea kusoma kwa kutumia kompyuta.

Wanafunzi wakiwa darasani wameketi kwa utulivu, huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari yaliyoko mezani, wakiwa wanafuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo kwa utulivu mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari. Wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa darasani hapo ambacho kitawasaida kupata maarifa zaidi.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya chumba ambacho kimesheheni rafu nyingi zilizopangwa vitabu mbalimbali, akiwa anajichagulia kitabu ambacho anakihitaji kwa ajili ya kusoma, ili kuongeza ufanisi na kupata mafunzo zaidi.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi katika eneo la wazi, huku wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, simu za mkononi wakiwa wanajadiliana kwa pamoja, huku wengine wakisoma kwa kutumia vifaa hivyo.

Kundi ka watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu, huku wakiwa wanasikiliza mafundisho yanayotolewa hapo. Mezani wameketi watu wakiwa na kalamu pamoja na karatasi wakinukuu kwa makini yale ambayo yanazungumzwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu alioko mbele ambaye anafundisha, nyuma ya darasa hilo kuna rafu mbalimbali zilizo sheheni vitabu ambavyo pia vinatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya chumba maalumu chenye mazingira yaliyovutia, kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na karatasi zenye picha mbalimbali ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujifunza wakizitazama kwa pamoja.

Watu wazima kadhaa wakiwa ndani ya chumba, ambapo kuna: kompyuta mezani, kalamu, vitabu, pamoja na simu za mkononi. Wakiwa wanaelekezana kitu kupitia skrini ya kompyuta, ambapo wanajifunza kwa kutumia teknolojia hiyo.

Ndani ya chumba maalum ambapo kina mwangaza wa kutosha skrini iliyoko mbele yenye picha na maandishi mbalimbali pamoja na watu ambao ni walemavu wakiwa wameketi kwenye viti vya maalumu vya magurudumu, kusikiliza mafunzo ambao wanapatiwa katika eneo hili kwa imarisha na kuwapa ujuzi waweze kushiriki kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa rika tofauti wa elimu ya watu wazima wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi darasani, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa ndani ya darasa hilo.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi, ambapo mwanaume mmoja anaandika kwenye karatasi hiyo, na wenzake pembeni wakiwa wanamtazama.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mbele kukiwa na ubao wenye maandishi yaliyoandikwa kwa chaki wakiwa katika majadiliano ya pamoja wakizungumza na kuelekezana mambo mbalimbali.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ambapo kuna ubao uliobandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali. Huku mgongoni akiwa amebeba mtoto, akiwa anasoma kwenye karatasi hizo ili aweze kujifunza na kupata maarifa zaidi.

Wanafunzi waliohitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa wamevalia majoho, huku mkononi akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu alichokabidhiwa na mhadhiri wake.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia majoho ishara ya kuhitimu mafunzo hayo. Huku mkufunzi wa chuo akiwa anamkabidhi cheti cha kuhitimu mafunzo hayo mwanafunzi aliyesimama pembeni, ishara ya kumpongeza kwa ajili ya juhudi yake katika mafunzo hayo.

Wanafunzi wakiwa katika chumba maalumu, ambapo kuna cherehani mbalimbali za kushona, wakiwa wameinama chini, huku mkononi wameshikilia kipande cha nguo pamoja na kipimo cha kupimia, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kushona nguo, huku wakionyesha ujuzi ambao wameupata wakiwa darasani kwenye mafunzo hayo.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, wakiwa wanafuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wengine wakiwa wananukuu kwa umakini kile ambacho kinafundishwa.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti maalumu, huku mezani kukiwa na makaratasi yenye maandishi pamoja na kalamu; wakiwa wanazipitia kwa umakini ili waweze kujifunza na kupata maarifa mengi zaidi.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwenye madawati, wakiwa wameshika madaftari pamoja na vitabu, wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayoyapata katika darasa hilo, ambayo yanawasaidia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti maalumu huku mkononi wakiwa wameshikilia karatasi zenye maandishi mbalimbali zilizofungwa pamoja, wakionesha kuwa ni sehemu ambapo mafunzo yanayolewa.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanafuatilia mafunzo kwa umakini mkubwa, wakionekana kufurahishwa na mafunzo yanayotolewa hapo, huku wakiwa wanapiga makofi.

Wanawake kadhaa, wakiwa darasani, wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lake lililoko mezani. Pembeni kuna kitabu cha kusoma ambacho wanakitumia kwa ajili ya kujisomea wenyewe.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa makundi katika eno la wazi lenye mwangaza wa kutosha, wakiwa wanajisomea kila mmoja kwa kutumia vifaa alivyonavyo kama vile, kompyuta mpakato, simu, wengine wakiwa wanajadili kwa pamoja, ili kuweza kubadilishana mawazo.

Watu kadhaa, wameketi ndani ya maktaba kubwa iliyojaa vitabu vya aina mbalimbali, wakiwa kimya na makini, wakijisomea ili kuongeza uelewa wao na maarifa kupitia vitabu vilivyowekwa kwenye rafu.

Vijana wawili wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu, ambapo ukutani kumebandikwa karatasi iliyoandikwa maandishi mbalimbali, mkononi wameshikilia karatasi na kalamu, wakiwa wananukuu yale yaliyoandikwa kwenye karatasi hiyo.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ambaye anawafundisha, wakiwa wamebeba mabegi ambayo yana vifaa mbalimbali vya kusoma, kama vile vitabu, simu, pamoja na kalamu.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mwanaume mmoja akiwa amesimama, kuonyesha kuwa amepewa nafasi ya kuzungumza ili kuchangia mawazo yake katika majadiliano hayo.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu mezani huku kukiwa na vitabu, karatasi zenye maandishi mbalimbali, simu za mkononi pamoja na tarakirishi. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi mbalimbali lililobandikwa, ikiwa ni sehemu ya majadiliano yanayowahusu.

Ndani ya chumba cha kujifunzia, watu wakiwa wameketi kwenye madawati, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa, huku mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia, kama vile vitabu pamoja na madaftari.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mmoja akiwa ameshikilia kitabu, wakiwa wanakisoma kwa pamoja na kuelekezana ili waweze kuelewa zaidi kitabu hicho na kupata mafunzo.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile: madaftari, vitabu, pamoja na simu za mkononi, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani kwenye madawati mezani kukiwa na vitabu mbalimbali ambavyo wanavitumia kwaajili ya kujisomea, kila mmoja akiwa ameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza.

Wanawake wakiwa ndani ya darasa, wameketi kwenye madawati wakifuatilia kwa umakini mafunzo wanayopatiwa na mwalimu wao aliyesimama kando ya ubao, akiwafundisha kusoma na kuandika.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi, huku mkononi wakiwa wameshikilia vitabu mbalimbali, wakisoma na kujadiliana kwa pamoja ili waweze kupata mafunzo mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakiwa wanaandika, huku mwalimu akiwa amesimama mbele akifundisha. Mbele yao kuna ubao mweupe wenye maandishi mbalimbali, wakiwa wote wanajifunza kusoma.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi darasani, huku kukiwa na ubao wenye maandishi mbalimbali, wakiwa makini kuandika kwenye madaftari yao vile ambavyo wamevisoma darasani, mwalimu akiwa amesimama mbele, akiwa anaendelea kuwaelekeza.

Ndani ya jengo ambalo limesheheni rafu iliyopangwa vitu mbalimbali; watu kadhaa wakiwa wameketi huku wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu mbalimbali vilivyopo, ili waweze kupata elimu na maarifa zaidi.

Watu wazima wakiwa wamekaa mezani wakitazama kompyuta mpakato, huku mwanaume mmoja akionekana kuwaeleza kitu kwenye skrini ya kompyuta, huku wengine wakisikiliza kwa umakini. Hii ni elimu ya watu wazima ambapo watu wanajifunza kwa kutumia teknolojia au kwa njia ya mtandao.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, wakiwa wanaonyeshana kitu kupitia sikrini ya kompyuta hiyo, ikionyesha kuwa wako katika majadiliano ya pamoja ili kusoma na kujifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, huku wakionekana kufurahishwa na maongezi hayo, wakiwa wanapiga makofi kwa furaha.

Wanaume watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, huku wakionekana kujadili kwa pamoja na kujifunza mambo mbalimbali. Pembeni kuna bango lililoandikwa maandishi mbalimbali, huku mezani kuna vifaa vya kujifunza kama vile vitabu pamoja na madaftari, tarakilishi na simu za mkononi.

Mwanamke akiwa amesimama ubaoni, huku akiwa anasoma maandishi mbalimbali yaliyoandikwa, ikionyesha kuwa ni elimu inayotolewa kwa watu wazima ambao wanataka kujifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa maalumu, wanafunzi wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyepo mbele ambae anawafundisha. Huku kila mmoja akiwa ameelekeza macho ili aweze kupata mafunzo yatakayowasaidia katika jamii.

Watu wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wakiwa wanasikiliza kwa makini ili waweze kujifunza na kupata maarifa yatakayo wasaidia kufanya kazi kwa bidii.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kusoma. Ukutani kumebandikwa picha pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali.

Watu watatu wakiwa wameketi katika eneo la wazi, huku mwanamke akiwa ameshika kifaa maalum mkononi, mezani kukiwa na daftari, wakiwa katika majadiliano wakisoma kwa pamoja ili waweze kupata maarifa na kuelewa zaidi.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na vitabu. Huku mwanaume ameketi katikati ameshikilia simu, ambapo anawafundisha wanawake walioko pembeni kwa kutumia kompyuta.

Watu wazima wakiwa wameketi, Huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na madaftari na vitabu, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta hiyo, Huku wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wote wakiwa wametega masikio kumsikiliza yale wanaofundishwa katika darasa hilo, ambapo elimu inatolewa kwa ajili ya watu wazima.

Watu wazima wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wameketi ndani ya chumba, mbele yake kuna meza ambapo kompyuta zimepangwa kwa mpangilio; huku wanaume wakiwa wanamwelekeza mwanamke aliyeketi kwa kutumia kompyuta ili aweze kuelewa kile ambacho anafundishwa.

Ndani ya darasa maalumu wanafunzi wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu wakiwa wanaandika kile ambacho anafundishwa na mwalimu wao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama nje ya nyumba, huku mwanaume mmoja aliyebeba daftari mkononi pamoja na kalamu sikioni, akiwa anasoma kitabu hicho; ishara ya kuuliza maswali kwa watu waliosimama mbele yake.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama, huku mkononi wameshikilia karatasi pamoja na kalamu, wakiangalia kwa makini karatasi iliyobandikwa ukutani, ambayo ina maandishi mbalimbali na kuyanukuu kwenye karatasi walizozishika mkononi.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi kwa utulivu, wakiwa wamebeba watoto wao mkononi, wakifuatilia mafunzo wanayopewa kuhusu malezi ya watoto hao, huku kila mmoja akiwa makini kwa ajili ya kusikiliza.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti, huku wamebeba watoto wao mikononi, wakiwa makini kufuatilia mafunzo yanayotolewa na mwanamke aliyesimama mbele yao, yanayohusu malezi ya watoto na uzazi wa mpango.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani, wakifuatilia kwa umakini mafunzo na elimu inayotolewa hapo, ili waweze kuelewa na kupata maarifa. Mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu ambapo ukutani karatasi nyeupe imebandikwa yenye maandishi mbalimbali, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo iliyowekwa mezani na wengine wakiwa wanamtazama kwa umakini.

Wanaume watatu wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali, wakiwa katika majadiliano kwa pamoja huku wakiwa wameshikilia simu za mkononi pamoja na tarakilishi mbalimbali. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi mbalimbali, ambalo pia linatumika kufikisha ujumbe kwa jamii.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku wakiwa wanaandika kwa umakini kwenye madaftari yao. Pembeni kuna vitabu vilivyofunguliwa, ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu wazima watatu, wakiwa wameketi katika eneo la wazi, huku mkononi wameshika vifaa mbalimbali, wakiwa wanajifunza na kujadiliana kwa pamoja mambo mbalimbali ili kuongeza ujuzi na kuchangia mawazo katika kazi. Hii inaongeza ufanisi na weledi katika kazi mbalimbali wanazozifanya.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia kwa umakini mafunzo yanayotolewa katika darasa huru hilo, huku baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mkusanyiko mkubwa wa watu walioketi katika viti vya plastiki, kwenye eneo la wazi lenye miti mingi ambalo linatoa kivuli. Watu hao wamekaa kwa mpangilio wa mviringo wakisikiliza mtu aliyesimama mbele yao, akizungumza na kutoa mada. Hii inaonekana kuwa ni mkusanyiko wa kijamii ya watu wazima kuhusu masuala mbalimbali katika jamii.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani, wakijifunza kusoma na kuandika; huku mwalimu akiwa mbele, akiwa anawafundisha kwa vitendo, ili waweze kumuelewa kwa ufasaha.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye mwangaza wa kutosha, wakiwa katika majadiliano ya pamoja, huku mmoja kati yao akiwa amesimama akiwa anaongea na wenzake wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa darasani wameketi kwenye viti, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliye pembeni, ambaye anawafundisha kwa kutumia kitabu alichokishika. Huku mezani, kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kitabu ambacho anatumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati ndani ya chumba cha darasa, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama pembeni, ambaye anawafundisha na kuwaelekeza zaidi.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwa furaha darasani, huku mkononi ameshikilia cheti cha kuhitimu alichokabidhiwa baada ya kuhitimu mafunzo haya ya elimu ya watu wazima, ambayo yanamsaidia kwa ajili ya kufanya kazi na kuongeza ujuzi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwenye chumba kilichosheheni kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio maalum, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta hizo ili waweze kuzitumia vizuri na pia kupata mafunzo kupitia teknolojia.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye madawati darasani huku wakiandika vitu kwenye daftari, wakiwa makini kwa ajili ya kujisomea ili kujiandaa kufanya mitihani mbalimbali ya kujipima.

Watu watatu wakiwa wameketi mezani wakitazama kompyuta mpakato, wote wanaonekana kuwa makini na kushirikiana katika kile kinachoonekana kuwa ni mafunzo au kazi ya pamoja. Mwanamke akiwa amevalia hijabu amesimama karibu na wenzake walioketi kwa utulivu, mmoja akiwa mwanaume na mwingine mwanamke.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu, huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja wakizungumza mambo mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, huku mbele kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi ambao wananakili kwenye madaftari.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, huku wengine wakiwa wameketi chini, wakiwasikiliza kwa makini wanafunzi waliosimama pembeni, ambao wanahitaji mafunzo zaidi kuhusu mambo mbalimbali, mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi.

Watu watatu wakiwa wamesimama ndani ya darasa, huku mezani kukiwa na karatasi mbalimbali, mmoja wao anaandika kwenye moja ya karatasi hizo, huku wenzake wakiwa wamesimama pembeni wakimwangalia kwa makini.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na kompyuta mpakato, wakiwa wanaelekezana kwa pamoja kwa kutumia kompyuta iliyowashwa ambayo ipo mezani.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, wakitazama kwa makini kompyuta iliyoko mezani, wakiunganisha mafunzo ya vitendo na maelekezo ya mwalimu ili kuongeza ufanisi na weledi katika kazi mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wameketi katika chumba, ambapo kompyuta zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa ameshikilia kompyuta yake, wakizitumia kwa ajili ya kusoma kwa makini.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi katika eneo maalumu, huku mkononi wameshikilia simu pamoja na tarakilishi ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujisomea, wakiwa katika majadiliano, huku wakisoma kwa pamoja, ili waweze kupata maarifa zaidi.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, wakiwa wanafuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo. Huku mezani wakiwa wamebeba madaftari ambayo yana maandishi mbalimbali, wanayotumia kwa ajili ya kujisomea.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika katika eneo maalumu, wengine wakiwa wanajifunza kwa kupitia karatasi iliyowekwa mezani, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na kushirikiana katika kujifunza, huku mezani pia kuna kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi ambazo zote zinatumika katika mafunzo hayo.

Watu watatu wakiwa wameketi mezani huku juu ya meza kukiwa na vitabu, daftari pamoja na karatasi wakiwa wameshikilia kalamu mkononi, wakinakili na kuandika kwenye daftari vile ambavyo wanajadiliana kwa pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vitabu kadhaa pamoja na madaftari. Wakiwa wanajisomea huku wanasikiliza kwa makini yale wanayofundishwa darasani hapo.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiandika, huku mbele kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi mbalimbali, mwalimu akiwa anapita ili kuwaelekeza wanafunzi vizuri waweze kuelewa na kupata mafunzo zaidi.

Watu wazima, wakiwa wameketi kwa mpangilio ndani ya chumba maalumu kuzunguka meza ndefu iliyo katikati, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi yale ambayo wanajadiliana.

Wanaume wawili, wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kitabu ambacho ni biblia, kila mmoja akiwa ameshika karatasi na kalamu, wakiwa tayari kusoma na kujadiliana kwa pamoja ili waweze kujifunza mambo mbalimbali kupitia kitabu hicho.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele pembeni ya ubao ambaye anawafundisha. Huku mezani kila mmoja akiwa na daftari ambalo atalotumia kwa ajili ya kuandika.

Watu wawili wakiwa wamesimama ubaoni, huku mwanamke akiwa ameshikilia chaki akiandika ubaoni, akijifunza kuandika na kusoma vizuri. Hii ni elimu inayotolewa kwa watu wazima, ili wajifunze kusoma na kuandika.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi huku mmoja akiwa amesimama, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa katika kompyuta, huku wakionyeshwa kufurahishwa na mafunzo hayo wakiwa wanajadili kwa pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa kikundi ili kujadili mambo mbalimbali, mkononi wameshikilia karatasi zenye maandishi pamoja na vitabu, ambavyo wanavitumia kwenye mafunzo hayo.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani kwenye viti vya plastiki, wakifatilia mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, ambayo yatawasaidia kuongeza ufanisi katika kazi wanazofanya.

Watu wazima watatu, wakiwa wameketi katika eneo la wazi, ambapo juu ya meza kuna vitabu, karatasi pamoja na simu za mkononi, wakiwa tayari kwa ajili ya kuanza majadialiano ya pamoja ili waweze kuelewa kwa ufasaha.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi wakitazama kwa makini kompyuta iliyopo mezani, wakiunganisha mafunzo ya vitendo na maelezo ya mwalimu, ili kuongeza uelewa wao.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa mpangilio darasani, huku wakiwa wanafuatilia mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo, mbele kuna ubao wenye maandishi mbalimbali na mwalimu akiwa amesimama, akipita kwa ajili ya kuwaelekeza.

Kundi la wanaume wakiwa katika mazingira ya kujifunza, mmoja wao akiwa amesimama karibu na bango lenye michoro mbalimbali akionekana kuelezea kitu kwa wengine huku wakiwa wanasikiliza kwa makini, hii ni yale ya mafunzo ya watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa darasani wakisikiliza kwa umakini, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ili na yeye aweze kuchangia au kujibu swali lililoulizwa katika mafunzo hayo.

Watu wazima wameketi kwenye viti wakitazama kwa makini karatasi zenye picha mbalimbali, zilizowekwa mezani wakijadili kwa pamoja ili kujifunzia kwa njia ya kuona na kushilikiana mawazo.

Ndani ya jengo maalumu, wanaume wawili, mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine akiwa amepiga magoti sakafuni, wakiwa wanaichunguza na kuikagua mimea iliyowekwa juu ya karatasi katika eneo hilo, wakiwa wanataka kuijua zaidi.

Ndani ya jengo maalumu wanafunzi wakiwa wameketi kwa mpangilio, wakifuatilia mafunzo yanayotolewa darasani hapo, huku kila mmoja akiwa makini kusikiliza, mwanafunzi mmoja akiwa amesimama akichangia kwenye mazungumzo hayo.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu katika jengo maalumu, huku wakiwa katika majadiliani kwa pamoja, wakiwa wananiangalia karatasi zilizopo mezani zenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanasoma na kunukuu mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika karatasi hiyo, ukutani kumebandikwa picha na karatasi zenye maandishi mblimbali.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, mwanaume aliyeketi katikati akiwa anatumia kompyuta hiyo kuwaelekeza watu walio pembeni, ili waweze kuelewa mafunzo yanayopatikana ndani ya kompyuta hiyo kwa kutumia teknolojia.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa kikundi kuizunguka meza ndani ya chumba maalumu; huku wakiwa katika majadiliano ya pamoja, huku watu wengine wakiwa wameketi chini wakiwa wanasikiliza kwa makini.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha kompyuta, wameketi kwenye viti mbele ya tarakilishi zao, wakijifunza kwa vitendo namna ya kutumia teknolojia katika masomo yao kwa umakini mkubwa.

Watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, mezani kukiwa na kitabu ambacho ni biblia pamoja na madaftari wakiwa wanasoma na kuijadili kwa pamoja ili waweze kukua kiroho zaidi.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku wakijisomea, mwalimu akiwa amesimama mbele akijiandaa kwa ajili ya kuwagawia mitihani wanafunzi hao ili waweze kujipima kupitia mitihani hiyo.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu, huku mbele yao kukiwa na mashine za kushonea, wakiwa wanajifunza kushona kwa kutumia vitambaa vilivyokatwa ambavyo vipo katika eneo hilo.

Watu kadhaa, wakiwa wamesimama katika eneo la wazi nje ya nyumba. Huku mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao akiwa ameshikilia kitabu pamoja na kalamu. Ikionyesha kuwa anatoa mafunzo kwa watu hao ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, wakifuatilia kwa umakini mafunzo yanayotolewa darasani hapo na mwalimu aliyesimama mbele. Huku mezani kwa kila mmoja kukiwa na madaftari pamoja na kalamu, ambayo wanatumia kwa ajili ya kuandika.

Kikundi cha wanawake, wakiwa wameketi kwenye kiti, huku wakiwa wamebeba watoto wao mkononi; wakiwa makini kumsikiliza kiongozi aliyesimamama mbele yao, ambaye anawafundisha ili kuwapa elimu juu ya malezi bora kwa watoto wao.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati darasani wakiwa wanaendelea kujifunza na kusoma, huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao yaliyopo mezani yale ambayo wanayasoma darasani.

Watu watatu wakiwa wameketi kwenye viti huku mbele yao kuna kompyuta mpakato zilizopangwa mezani kwa mpangilio maalumu, wakiwa wanasoma kwa kupitia kompyuta hizo ili waweze kupata maarifa kwa upana na aweze kuongeza ujuzi wa kutosha katika kazi wanazofanya.

Watu wazima wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu huku katikati kuna meza ambapo juu yake karatasi nyeupe yenye maandishi ikiwa imewekwa, mwanaume akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo huku wenzake wakiwa pembeni wakimtazama kwa umakini.